Hapa ni Huduma. Watu wengi wako ndani, wanakaa wakipangaa laini ili watengeneze vitu vyao hapa.

Hawa ni viongozi wa chama ya ODM. Kiongozi wao mkubwa wa chama hiki ni Raila Omollo Odinga.

Hawa wafanyi kazi wa huduma wamekuja hapa kwa ajili ya kutengenezea hawa watu wote kitambulisho chao.

Mama huyu amekuja hapa ili atengenezewe kitambulisho chake hapa na huyu mfanyikazi wa huduma ya kitambulisho.

Hawa ni wafanyikazi katika huduma ya Kenya, wanafanya kazi ya kutengeneza kitambulisho.

Huyu ni rais wa nne katika jamhuri ya Kenya Uhuru Mwigai Kenyatta anasindikishwa na viongozi wengine.

Mashabiki kutoka kumbuni mmoja wako barabarani wakikimbiana wengine wanafuata gari. Wengine wamekaa juu ya gari.

Hapa ni huduma. Wafanyikazi hawa wa huduma wanaendeleza kazi yao ya kutengenezea wateja wao vitu ambavyo wanataka kutengeneza hapa huduma.

Hawa ni wachezaji wasichana wako kiwanjani wakiendelea kucheza mpira. Wanacheza mpira ya kurushiana.

Hapa ni huduma, wafanyikazi wanendelea na kazi yao kuna mahali mbalimbali za kutengeneza vitu mbambali. Hapa kuna mahali utengeneza kitambulisho, good conduct na ntsa

Huyu ni rais wa nne ya jamuhuri ya kenya Uhuru Kenyatta. Anapewa mamlaka ya kuongoza nchi.

Hapa ni huduma, mama huyu amekuja kutengeneza kitambulisho chake hapa, na huyu mfanyikazi anamtengenezea.

Wachezaji hawa wako na furaha sana kwamba wao ni washindi katika mchezo yao wanainua kikombe chenye wamepewa kwa sababu wameshinda na mtoto wao mdogo anainua mpira juu.

Hawa ni wanariadha wa kike wa nchi ya Kenya. Wote wamevalia nguo ya aina moja yenye imeandikwa nambari na jina ya nchi ya Kenya mbele.

Apa nchini nairobi, kuna manyumba kuubwa mzuri ya ghorofa, watu wanaendelea na biashara yao apa nairobi, kuna wenye wanaendesha pikipiki na wengine magari.

Huyu ni jaji wa koti ya Kenya, ameinua bibilia juu akiongea na kiongozi huyu anafuatilia chenye jaji anasema.

Hawa watu wote wamekuja hapa kwa ajili watengeneze kitambulisho chao hapa.

Hawa ni wachezaji wa mpira ya kandanda wako kwa kiwanja wakiendelea na mazoezi.

Hapa kwa huduma ya kitambulisho. Hawa wanakaa kwa kiti wakingojea laini kufikia ndio watengeneze kitambulisho chao.

Hawa ni viongozi wa chama ya jubilee, wote wamevalia nguo ya aina moja na kofia yenye imeandikwa jina ya chama ya jubilee.

Hapa ni huduma ya Kenya. Wafanyikazi wanaendelea na kazi zao hapa huduma. Kuna nambari zenye zimeandikwa kwa ukuta.

Hawa ni mashabiki kutoka kampuni ya Tusker. Wanapeperusha bendera juu mikono yao juu na wanashangilia kwa sauti ya juu.

Kwa Huduma ya Kenya kuna mahali ama sanduku yenye kitambulisho zenye zimetengenezwa zinafungwa zote na kuchungwa ili wenyewe wakujie.

Hapa huduma, wafanyikazi wa hapa huduma wanaendele ana kazi yao. Hao watu wamekaa chini wakingojea laini yao ifikie.

Hapa ni viongozi wa Kenya, jaji na rais wa nchi ya Kenya na bibi wake. Anapewa mamlaka na jaji ili aongoze nchi ya Kenya.

Huyu ni rais wa nne katika Jamhuri ya Kenya. Anaongea na jaji wa koti ya Kenya.

Hapa ni kiwanja. Wachezaji hawa wanaendelea na mpira yao ya kandanda. Kijana huyo mdogo anachengachenga mpira katikati ya wachezaji wawili.

Hawa wafanyikazi wa huduma wanaendelea na kazi yao mzuri ya kutengeneza kitambulisho ya watu.

Wanariadha hawa wako kiwanjani. Kila mtu anakimbia kwa leni yake na kuna mashabiki wenye wanashangilia wakiendelea na mbio zao.

Mwanariadha huyu wa Kenya Kipchirchir ako kiwanjani akiendelea na mbio zake na watu wamekaa wakiona vile anaendelea na mbio zake kiwanjani.

Hapa ni Huduma ya Kenya. Wafanyikazi hawa wa Huduma wanaendeleza kazi yao ya huduma pamoja.

Hawa ni mashabiki wa nchi ya Kenya. Wako kiwanjani wakishangilia na kupeperusha bendera ya Kenya.

Hapa ni huduma ya kenya watu wengi wanakuja kutengeneza kitambulisho chao hapa cha SHA na vitu zingine ambazo zinatengenezwa hapa.

Hawa watu wote wako kando ya kiwanja wakishangilia mchezo ambao inaendelea kuchezwa hapa kiwanjani.

Hapa ni huduma, wafanyikazi wa huduma hii wamekaa chini, wasikie vitu ambabvyo watu wanaambia.

Hapa ni huduma, wafanyikazi hawa wamekaa kutulia kwa viti na kiongozi huyu anamuongelesha mbele yao.

Mashabiki kutoka kampuni ya Sportpesa wako kiwanjani wakishangilia timu yao na kampuni ya Sportpesa.

Hawa ni mashabiki kutoka kampuni ya kenya airway wameeka mikono yao juu kuonyesha wako na furaha.

Hapa kuna viongozi kuna rais na naibu wake jaji wa koti ya kenya.

Hii ni kompyuta yenye imewekwa juu ya meza mwenyewe anatumia kutengeneza au kuona vitu zenye anataka kuona kwa kompyuta hii yake.

Watu wamejaa hapa shuleni na watoto wao wadogo. Kuna wenye wanaondoka na wengine wako kwenye laini.

Mashabiki hawa wamesimama juu kwa mahali walikuwa wakikalia wakishangilia timu yao kiwanjani. Wanaweza mikono yao juu na wengine wanapuliza firimbi.

Hawa ni jaji wa korti ya Kenya. Wamesanyika wote na hawa wawili wanaongelesha wengine wakiinua bibilia yao juu.

Huyu ni raisi wa nchi ya Kenya, William Samoei Ruto na jaji wa koti kuu ya nchi ya Kenya.

Viongozi hawa wamezanyika kufanya mkutano yao ya chama yao ya ODM.

Umati wa watu umejaa barabarani wakiandamana na maandamano yao barabarani.

Hapa ni kiwanja, wachezaji hawa wako kiwanja wakiendelea na mazoezi yao wote wamevalia mavazi ya kuchezea.

Kijana huyu anashika kitabu kwa mkono wake wa kulia na karatasi kwa mkono wa kushoto anasimama barabarani.

Hapa ni huduma ya Kenya. Wafanyikazi wako ndani na viongozi hawa wamesimama katikati ya nyumba akiuliza mfanyikazi huyu mmoja maswali.

Hii ni alama inayoonyesha chama ya KANU chama hii ya KANU nibya Daniel Toroitich Arap Moi.

Mashabiki hawa wako kiwanjani. Kuna wenye wameketi pahali imetengenezwa kando ya kiwanja, ili watu waone na washangilie mchezo unaoendelea kiwanjani.

Hawa ni viongozi na jaji wa Kenya, kuna gavana wa kwanza wa Bomet, Isaac Ruto.

Hapa ni Huduma ya Kenya. Watu wamekuja hapa ili watengeneze kitambulisho chao, SHA na vitu zingine ambazo zinatengenezwa hapa Huduma.

Hawa ni watu kutoka kampuni ya Tusker, wako na furaha sana hadi kuna wenye wanafuliza filimbi na wengine wanapiga nduru .

Hapa ni kiwanja. Mwanariadha huyu ameteleza kiwanjani na kuna wenye wamekaa kando ya kiwanja wakiangalia mbio zenye zinaendelea hapa kiwanjani.

Wafanyikazi wote wa huduma ya Kenya, wamesanyika wote kufanya mkutano.

Hawa ni mashabiki wa nchi ya kenya wako kiwanjani wakishangilia na kufiliza vilimbi kiwanjani.

Hawa ni wafanyikazi wa huduma wamekuja hapa hili watengenezee watu hawa kitambulisho chao.

Hapa ni kiwanja ,wachezaji wa klabi ya Bandari wako kiwanja na hawa mashabiki wanapeperusha bendera juu kumaanisha Bandari ni washindi.

Hapa ni ofisi ambayo wakati mtu anataka ahame nchini Kenya anajiandikisha hapa.

Hapa ni huduma. Wafanyikazi wa hapa huduma na hapa huyu anapeana maelezo yake kwa wafanyikazi hao.

Ni jaji wa korti ya Kenya. Wako ofisini yao wakiendelea na kazi zao.

Hapa kiwanjani watu wamejaa kando wakishangilia timu yao kiwanjani na wachezaji hawa wanaendelea na mpira yao ya kandanda.

Wachezaji hawa wako kiwanjani wakiendelea kucheza mpira. Kuna mwenye ameshika mpira na mwingine anamzuia ili asimrushie mwingine.

Hawa ni wafanyikazi wa huduma ya Kenya. Wamesimama na wengine wamekaa, wakiongozwa na kiongozi wao.

Wachezaji hawa wako kiwanjani, wamepanga laini na wote wamevalia mavazi za kuchezea wanaendelea na mazoezi, wanataka waanze mchezo yao.

Wafanyekasi hao wa Huduma wameketi chini na kijana huyu ameambiwa ajaze hizi karatasi zake.

Hawa ni wanariadha wa nchi ya kenya wako kiwanjani wameweka viatu vyao juu wakionyesha wao ni washindi.

Ni rais wa jamhuri ya kenya William Samoei Ruto anasindikizwa na viongozi wengine na askari.

Hapa ni kiwanja. Kuna watu wenye wanakaa wengine wanatoka kiwanjani na wengine waningia kiwanjani.

Wafanyakazi hawa wanatoka ofisini askari huyu amesimama kando ya mlango.

Hapa ni kiwanja. Wachezaji hawa wasichana wanaendelea kucheza mpira kiwanjani. Mmoja ameshika mpira akitaka kukimbia na mpira hadi kwa goli na mwingine amemzuia.

Shabiki hawa wameketi chini na wamevalia mavazi na kofia za aina moja wote. Wako kiwanjani wakishangilia mchezo yenye inaendelea hapa kiwanjani.

Hapa ni ndani ya Huduma ya Kenya, hakuna mfanyikazi wowote hapa ndani.

Hawa ni jaji wa koti kuu ya Kenya. Wako ofisini yao wakiendelea na kazi yao.

Hapa ni mjini Nairobi. Kuna manyumba kubwa za ghorofa zimejengwa na watu wanaendelea na biashara yao ya barabara.

Wanafunzi hawa wamesimama juu mahali walikua wanaketi wakisalimiana na hawa viongozi wengine ili watamatishe mkutano yao.

Hapa kiwanja wachezaji hawa wanaendelea na mpira, mchezaji huyu mwenye amevaa nguo ya nyekundu anakonga mpira kumkatia mwingine.

Wafanyikazi wa hapa Huduma wako ofisini mwao wakiendelea na kazi yao.

Hapa ni huduma wafanyikazi wa huduma hii ya Kenya wanaendelea na kazi yao mzuri kufanyia wananchi vitu ambavyo wanataka hapa huduma.

Hapa ni Huduma, kuna nambari zenye zimeandikwa ili kila mtu anapoitwa anaambiwa aende kwa namba yenye ameitiwa.

Hawa ni mashabiki wa nchi wa Kenya, kuna wenye wamevaa bendera ya Kenya shingoni, na wengine wanaonyesha furaha kwa vidole vyao.

Hawa wachezaji wa nchi ya Kenya wamesimama kwa laini moja na wamevaa nguo ya aina moja.

Huyu ni jaji wa koti ya Kenya ameweka bibilia juu, akipea kiongozi mamlaka.

Abani ofisi. Mgonam mama mfanyakazi hapa na hawa wanaume wawili wamefinya kitu yenye imewekwa juu ya meza. Na mama huyu anaona maelezo ya huyu mwanaume kwa kompyuta yake.

Hapa ni huduma watu wamekaa kwa viti zenye zimepangwa kwa laini ili wangojee laini wafikie ili watengeneze vitu ambavyo wanataka.

Mashabiki hawa wako kiwanjani, wameketi chini wakiangalia mchezo unaoendelea kiwanjani.

Hawa ni wachezaji wako kiwanjani. Wote wamevalia mavazi ya kuchezea ya aina moja, na mavazi hizi zimeandikwa nambari ya kila mchezaji.

Hapa huduma mfanyikazi uyu na viongozi hawa wamekuja hili waone vile wafanyikazi wa huduma hii wanaendeleza.

Hapa ni kando ya barabara mahali takataka zinatupwa takataka mingi zimejaa hapa.

Hii ni alama yenye inaonyesha chama ya jubilee imeandikiwa tuko pamoja kumaanisha tuko gangari.

Wafanyikazi wa Huduma wameenda kijiji moja ili watu wa kijiji hiyo wakuje kwa wengi watengeneze kitambulisho.

Wachezaji hawa wako kiwanjani wameshikana wote akiongozwa na kiongozi wao.

Hapa ofisini kuna mfanyikazi wa hapa ofisi na mama moja amekuja kutengeneza vitu hapa.

Hapa ni huduma ya kenya , watu wamekuja hapa kutengenezea kitambulisho chao , wamekaa chini wakingoja laini wafikie na askari amesimama kulinda salama.

Tanki hii imewekwa juu na kuna paipu yenye inaleta maji juu hadi chini.

Umati wa watu wamejaa barabarani wakiandamana na maandamano yao.

Huyu ni rais wa nne katika Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta anapewa mamlaka na jaji ili aongoze nchi.